Magunia mengi ya rangi mbalimbali yaliyojaa bidhaa za chakula zilizosindikwa kama maharage, mtama, njugu na mihogo zikiwa zimepangwa mbele ya duka lenye rangi ya bluu na makopo meupe yenye majina juu, ikionyesha biashara ya bidhaa za chakula.

Mandhari ya milima mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi na bluu, ikiwa na miti mingi na mashamba yaliyopangika vizuri kwenye miteremko, ikionyesha uzuri wa asili na utulivu wa eneo hilo, pamoja na mawingu meupe juu.

Wanawake wawili wakimwekea mbuzi alama ya utambulisho kwenye sikio, mbuzi huyo ni mweupe na amefungwa kamba, wako shambani mashamba hili la mimea ya mahindi, wanawake hawa wamevaa nguo za kawaida na wanaonekana kushirikiana kwa umakini kuhakikisha mchakato na kamilika bila kumuumiza mnyama, shughuli hii ni sehemu ya ufugaji wa kisasa inayosaidia kutambua na kufuatilia afya ya mifugo.

Magunia mengi meupe yaliyojaa nafaka ya rangi ya njano. Watu kadhaa wamesimama kati ya magunia hayo, baadhi yao wakiwa wamevaa mashati ya rangi tofauti. Nafaka hizi huwakilisha mavuno ya mbegu yaliyotayarishwa kwaajili ya kilimo na mauzo.

Shamba kubwa la mahindi machanga. Likiwa na mimea ya kijani kibichi iliyopandwa katika mistari mirefu yenye udongo wa kahawia. Ikionesha hatua za awali za kilimo cha mbegu.

Maboksi manne yenye rangi ya kahawia yenye rangi ya fedha, zenye picha za nyanya nyekundu na maandishi, yakielezea yaliyomo ndani ya makopo hayo, pia kuna paketi mbili za mbegu zenye picha ya nyanya kwenye boksi la juu upande wa kushoto. Makopo haya yanaonyesha jinsi mazao ya kilimo yanavyohifadhiwa na kusambazwa baada ya kuvunwa.

Nyati mweusi mwenye pembe ndefu akiwa amesimama ndani ya maji ya rangi ya kahawia huku nyati mwingine akiwa nyuma yake, kuna mimea ya kijani kibichi ikiwa ufukweni mwa maji hayo na barabara ya vumbi na pia anga ni la bluu na mawingu meupe ikionyesha makazi yao ya asili ya wanyamapori.